Mwanariadha Yuko uwanjani anakimbia. Mwanariadha huyu amevaa viatu za mbio zilizo na chuma chini yake. Kuna watu wameketi kando ya uwanja wamevaa shati na kofia za rangi nyeupe, shati ni za rangi ya manjano wameketi chini huku wakimtazama.

Mwanamke aliyevaa sare za polisi na kuwa na kofia ya polisi kichwani mwake, nywele yake ni refu ameifungia nyuma. Ameketi kando ya meza akitazamana na mwanamme aliyevaa nguo ya rangi nyeupe anayeshikilia kitabu pale chini na kwenye meza kuna tarakilishi.

Ruto atembea pamoja na hakimu. Raisi anaonekana kushikilia saa yake huku ametahasamu. Hakimu amevaa sare yake ya uakimu iliyo na rangi nyeusi na rangi nyekundu na kitambaa cha rangi nyeupe shingoni mwake. Amevaa miwani na nywele yake amefunga.

Watu wengi wamesimama watu hawa wengi ni wanaume wametabasamu, wameinua vidole zao watu hawa. Mwanaume mmoja aliye na bendera shingoni mwake ameva kofia na nyuma yake kuna mwanamke aliyeshika bendera ya kenya mkononi mwake.

Watu wawili wameketi kando ya meza. Juu ya meza kuna tarakilishi. Kila mmoja ametaza tarakilishi lake. Mbele upande mwingine kuna viti viwili. Kwenye meza kumeandikwa efficient government services available .

Wachezaji wamo uwanjani, wachezaji hawa ni wa timu mbili, timu moja imevaa nguo ambazo ni za rangi nyekundu na timu nyingine wamevaa sare za rangi nyeupe, wachezaji hawa ni wa mpira wa kandanda wanaonekana wakikimbilia mpira ule kwenye uwanja.

WAtu wameketi chini. Watu wengine wamesimama. Mama aliyesimama mbele amebeba bagi begani. Bagi hili ni ya rangi ya nyeupe ya maziwa. Pale juu mbele kumeandikwa Huduma Centre, GPO. Nairobi.

Kongamaano la watu wengi wanashangilia, watu hawa wamevaa nguo zilizo na rangi nyeupe na bluu wale wengi. Kuna mwanaume pale amevaa kofia na kuinua tarumbeta kwa mkono mmoja , mama mmoja amevaa miwani na kusuka nywele anacheka na kushikilia chupa.

Wanariadha wako uwanjani wanashindana, wanariadha hawa ni wengi wako kila mtu kwa laini yake, uwanja huu una mchoro ya rangi nyeupe, nyuma kuna watu wanaowatazama wanariadha hawa.

Kongamano la watu wengi wanawake kwa wanaume wamesimama kando ya tenti na watu wengine wameketi kwenye viti zilizo ndani ya tenti kando ya meza, watu hawa wamevaa barakoa. Kuna askari mmoja anaelekea kwenye tenti amevaa sare za askari.

Mwanaume alivaa kofia kichwani na kuvaa fulana ya rangi nyeusi. Amesimama huku ameshikilia kitabu cha rangi ya buluu na makaratasi mengine kwa mkono wake wa kulia. Kuna magari mbele yake na kuna hema pale kando, ambapo watu wameketi.

Raisi Uhuru Kenyatta amesimama kando ya mikrofoni huku ameinua bibilia juu, Hakimu yuko kando yake kwa mkono wake wa kulia na bibi yake yuko kando yake kwa mkono wake wa kushoto. Bibi yake amevaa nguo nyeupe na hakimu amevaa nguo ya uhakimu.

Watu wengi wameketi nje ya hema, ndani ya hema kuna mwanamke aliye na nywele kichwani, amevaa barakoa, amesimama huku akishika simu yake. Kuna maji pale juu ya meza, kuna tarakilishi, kuna watu wengine wameketi wamevaa barakoa.

Mwanamke aliyesonga nywele yake na aliyevaa sare za uhakimu, amesimama mbele ya maikrofoni huku ameshikilia biblia ameinua chini. Mwanamke huyu ametazama mbele akiongea.

Lililo andikwa Huduma Centre kwenye ukuta kuna wanaume wawili wameketi karibu na meza mwanaume mmoja amevaa kofia mwanamke mwingine ameketi huku vitabu mbele yake hjuu ya meza . Mwanamke huyu ameshuka nywele zake kichwani na ana miwani nyuma yake kuna wanawake wengine wawili wameketi.

Wachezaji wako uwanjani. Wachezaji hawa wanaong'ang'ania mpira, kuna wachezaji wengine wameketi ndani ya uwanja na wengine watazamaji wamesimama huko nje ya uwanja wakitazama mpira unaoendelea uwanjani.

Watu waliovaa shati za rangi nyekundu wamesimama kule juu. Mwanamke mmoja amebeba bendera juu, wameinua. Kuna mwanamume ambaye amebeba boksi kwa mgongo wake, kuna mwanamume mwingine amevaa kofia ya rangi nyekundu, na kuna watu wengine pale chini, mwanamume mmoja akionekana kuvaa kofia kichwani mwake.

Wachezaji wanne wa timu ya kenya, waliovaa sare za rangi nyeusi na zina michoro ya rangi nyekundu. Wanaoneka pale wamefurahia, wametabasamu. Mmoja, ameshikilia mipira miwili mabegani mwake na mmoja ameinama pale chini na wengine wameinama juu yake.

Mwanamume aliyevaa tai ya rangi nyekundu amevaa miwani na amevaa suti na mwanamke aliyevaa miwani wameshikilia kijikaratasi cha rangi ya buluu. Kando kuna mwanamke aliyeshuka nywele na kuvaa miwani. Nyuma kuna wanaume waliosimama na nyuma kuna bendera.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani wanangangania mpira, mchezaji aliyevaa nguo nyeupe na ana nywele kichwani amezifunga, ameushikilia mpira . Mchezaji aliyevaa nguo ya bluu naye anaonekana kumzuia asitembee.

Wanawake wawili wameketi kando ya meza, mmoja amevaa koti na nywele yake ni fupi na mwengine amevaa shati lililo na kola ya rangi ya nyekundu na nywele yake ni fupi. Wanawake hawa wanaandikwa kwenye vijikaratasi juu ya meza, simu zao. Kuna watu wamesimama na vijikaratasi. Mwanamume mmoja amejishika tama akitazama mezani.

Ndani mwa huduma kuna wanaume na wanawake waliosimama kando ya meza na wengine wameketi. pale kwenye meza kuna tarakilishi. Waliosimama na kuketi wamevaa sare, makoti ya rangi nyeusi na shati za rangi nyeupe zilizo na kola za rangi nyekundu. Kuna watu pale wameketi huku wakisubiri kuhudumiwa.

Mwanaume mmoja amevaa suti na kuvaa tai amesimama . Mwanaume huyu ameieka mikono yake wazi na amevaa miwani. Wanaume wameketi kwenye viti, wanaume hawa wamevaa shati ya rangi nyekundu na mwingine amevaa koti la zambarao, pale kwenye ukuta kuna maneno yaliyoandikwa Kwa rangi nyeusi.

Kongamano wa watu wengi walio shika vijikaratasi na kalamu. Mama amebeba mtoto mgongoni, amevaa nguo nyekundu, juu ana kalamu na karatasi. Kuna mtoto amesimama pale, anatazama mbele. Kuna miti iliyo na maji ya kijani kibichi kando yao.

Mwanamke amesimama ndani, amevaa shati ya rangi nyeupe iliyo na kola ya rangi nyekundu. Kuna picha iliyo kwenye ukuta. Nje kuna kiti na meza kumeandikwa kuendeleza huduma bora.

Chumbani Kuna mwanafumzi aliyevaa fulana nyeusi na mfuta nyeusi na shati ya rangi nyeupe, ananiamia pale akiandika kwa kalamu. Kuna mama aliyeshuka nywele kichwani amevaa shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu kwenye kola , amemwangalia mwanafumzi ule akimwonyesha kitu pale mezani. Kwenye meza kuna tarakilishi.

Wahudumu wameketi kila mmoja ana tarakilishi yake juu ya meza. Wote wamevaa barakoa, waliosimama na walioketi. Watu ambao wamesimama wana nguo tofauti. Watu ambao wameketi ambao ni wahudumu, wamevaa sare ambayo ni ya rangi nyeupe na nyekundu. Kwenye ukuta, kuna kibango cha Huduma Kenya.

Wasichana sita wamesimama na wasichana watano wamechutama. Wasichana hawa, wamevaa shoti na shati zilizo na rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi. Wasichana hawa, wamevalia soksi refu kila mmoja na viatu vya kucheza.

Posta iliyo na michoro ya picha tatu. Picha moja ina watoto wadog wa shule, ingine ina polisi ambao wamevaa sare za polisi, ya chini ina mwanafunzi amevaa miwani na chini kabisa kuna wanafunzi wanaume waliovaa nguo za buluu. Pale kando kumeandikwa Nairobi international trade .

Mke aliye na nywele refu ameketi kando pale akitabasamu, kuna tarakilishi juu ya meza, mwanamke na mwanamume wamesimama pale, mwanamke ameketi huku mwanamume akiangalia kwenye tarakilishi.

Mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani na kupaka rangi mdomoni anamtazama mwanaume aliye na nywele kichwani, pale juu imeandikwa kwa maneno ya kingereza. Kimechorwa seal ya Kenya. The Judiciary Dialogue Day

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani, mchezaji mmoja amevaa sare nyeupe na mwingine amevaa sare ya rangi ya kijani kibichi wote wana nywele vichwani kule juu kuna watazamaji watu waliovaa barakoa kila mmoja.

Mchoro wa ndege ,ndege huyu amepakwa rangi nyeusi ameshikilia matawi kinywani mwake kuna maneno pale chini yameandikwa Jubilee mbele pamoja pale nyuma kuna rangi nyeusi kwa wingi.

Watu watatu walio mbele. Watu hawa, ni mwanaume aliyevaa kofia ya rangi nyeupe kichwani na mwanamke aliyeachilia nywele yake. Watu hawa, wamejifunika bendera ya Kenya. Nyuma yao, kuna watu wengine wamesimama wakiinua mikono.

Kuna watu wawili ndani ya chumba, mwanamke aliyeketi anaonekana kutazama tarakilishi iliyo juu ya meza, kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa kofia ya rangi nyekundu ambaye amesimama. Watu hawa, wamevaa barakoa mwanamke amevaa barakoa ya rangi nyekundu nyeusi na mwanaume amevaa ya rangi ya buluu.

Watu wengi waliovaa nguo za rangi nyeusi wamesimama. Watu hawa wameinua mikono juu, wengine wameshikilia maua. Watu hawa wamepanua vinywa vyao, wameshikilia bendera ya Kenya mbele. Kuna mtu mmoja amevaa miwani na suti.

Wati waliovaa shati za rangi nyeupe zenye collar za rangi nyekundu wamesimama huku wakitabasamu, pale kwenye ukuta kumeandikwa Huduma Kenya na kuna tarakilishi pale juu, watu hawa wanaonekana kuongea wakitabasamu.

Barabarani kuna mwanamme aliyeyembea kando, Kando ya barabara kuna mtaro uliyotupwa Kwa matakataka na mwanamke na mwanaume wanaotembea kuelekea Kwa barabara. Kando ya barabara upande mwingine kuna watu wanaotembea na kuna gari lililo kwenye barabara.

Mahakimu wawili wamevaa kofia za rangi nyeupe za maziwa. Wamesimama mkono wa kulia wamefuatwa na wawili wasiovaa kofia na wanawake. Wanaume watatu wamevaa suti katikati wakafuatwa na wanawake wawili na wanaume wengine wawili wamevaa suti.

Mama ameketi kwenye kiti, amevaa shati jeupe lililo na kola ya rangi ya bluu ,ameshikilia meza kwa mikono yake. Juu ya meza kuna tarakilishi na kuna wanaume wengine wameketi kando yake, wamevaa shati jeupe.. Mbele yao kuna matarakilishi juu ya meza.

Msichana ambaye ameshika nywele kichwani amesimama akiwatazama watu ambao wameketi wakingoja kuhudumiwa. Msichana huyu amevaa sare ambayo ni ya rangi nyeusi. Kuna mama pale amesimama ambaye anaonekana amefika, ameenda kuketi. Ambao wameketi, kuna mama mmoja amebeba mtoto, amemshikilia na pia ana kijikaratasi mkononi mwake.

Mwanamke mmoja mkubwa amevaa kofia ya rangi nyekundu kichwani na shati lake lina rangi tatu nyeusi, nyeupe na nyekundu juu, amesimama huku mwanaume aliyevaa miwani na glovu mikononi mwake amemshikilia kidole akimwekelea pale juu ya meza kwa kijikaratasi.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe ambalo limewekwa rangi nyekundu kwa mikono. Amevaa miwani na barakoa. Anaonekana kushikilia kidole cha mwanaume mkubwa mrefu, amevaa barakoa na koti. Kwenye meza, kuna vijikaratasi pia vimetapakaa pale.

Mwanamke aliyevaa barakoa na mwanaume amesimama, amevaa miwani, amevaa barakoa ,pia anaonekana pale na kuna watu wengine wanahudumiwa.

Watu wengi wanaoinua mikono wamesimama. Watu hawa wengine wamevaa miwani na kuna mwanamme pale ana kifirimbi mdomoni mwake, mwanamke aliye mbele amevaa shati iliyoandikwa Kenya.

Wachezaji wa mpira ya kandanda wamo uwanjani, wachezaji hawa timu moja wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na wengine wamevaa nguo za rangi ya manjano. Wachezaji hawa wamevaa soksi zinazofanana na nguo zao. Kuna umati wa watu ulio kando ya uwanja.

Mkusanyiko wa wanaume kwa wanawake ambao wamevaa kofia kichwani za rangi ya buluu. Kuna mama mmoja kando ana begi lake mkononi la rangi nyeupe. Mbele kuna meza ambayo ina kibandiko kimeandikwa, Kalonzo.

Wanaume waliovaa suti wamesimama nyuma ya sanduku lililo na waya, sanduku hilo lina rangi ya nyeusi na limeandikwa ODM. Kuna mwanaume aliye nyuma ameinua mkono ameshikilia maiki na kuvaa kofia.

Dogo aliyeshuka nywele ameketi juu ya kiti kando ya ukuta wanaume wawili waliovaa suti na tai wamesimama kando ya msichana aliyeketi na nywele refu mbele Kwa meza kuna tarakilishi.

Uhuru Kenyatta amevalia suti ya rangi ya buluu, amevaa tai na shati ya rangi nyeupe. Anaonekana akimtazama hakimu ambaye amevaa miwani, na kuvaa sare ya uhakimu. Amevaa kofia kichwani mwake ya uhakimu.

Wanaume watatu wamefungua vinywa vyao. Wanaume wawili waliovaa shati za rangi nyekundu wamejipaka rangi usoni, rangi hizi zimechorwa bendera ya Kenya. Mwanaume aliye katikati amevaa shati ya rangi ya nyeupe, mwanaume huyu shati hii imeandikwa Kenya amevaa miwani na kofia.

Wengi wamesimama, watu hawa wameinua bendera juu, mwanaume mmoja pale amevaa shati ya bluu , ameinua bendera iliyoandikwa Bandari Funs . Mwanamme amejifungua kitambaa cheupe kichwani pale. Kuna mwanaume aliyevaa koti na shati ya rangi ya manjano.

Wachezaji wanaonekana uwanjani wakiruka kupiga mpira. Wachezaji hawa wamevaa sare tofauti. Mmoja amevaa sare ya rangi ya buluu na mwingine amevaa sare ya rangi ya manjano na kijani kibichi. Wachezaji hawa wanang'ang'ania mpira huku wenzao nyuma wakikimbia. Uwanjani kumeandikwa, FKF.